Msichana ameketi. Anaonekana kutumia tarakilishi kwa kusoma. Kando yake kuna kifaa cha muziki.

Huyu ni mwanafunzi aliyeketi kwenye meza, na kuandika, kwenye kitabu, huku akitizama tarakilishi, ambayo, kuna mwingine anayeonekana kufundisha.

Kijana huyu ameketi kwenye meza iliyo na tarakilishi ya rangi nyeusi. Pia ameweka vitabu na simu yake mezani. Nyuma yake kuna wengine waliobeba mabegi mgongoni.

Uhuishaji wa watu, wa kiume na wa kike walioketi kwenye tarakilishi. Mmoja ameketi juu ya vitabu viwili, wengine wameshika mikononi vitabu na wanaonekana kusoma.

Binti huyu, ameketi, na kutumia tarakilishi yake iliyo, wekwa mezani, huku akiandika, kwenye kitabu, anaonekana kuketi kwenye, sehemu ya ndege, nje, kwenye kioo, kuna miti, na anga pia, kavu.

Wasichana watatu wameketi nje na mmoja ameshika tarakilishi ambayo wanaitazama. Nyuma yao kuna mwingine ambaye ni kijana aliyevalia koti la kijani kibichi.

Tarakilishi hii inaonekana kuonesha picha ya rafu ya vitabu ambazo hupatikana kama vile kwenye maktaba ya shule au ata ya nyumbani.

Watu watatu wawili ni wa jinsia ya kike na mmoja ni wa jinsia ya kiume, wameketi huku wakitazama tarakilishi. Wanaonekana kuketi kwenye maktaba kwani kuna rafu nyuma yao iliyo na vitabu na pia wameketi kwenye meza iliyo na vitabu.

Wanafunzi wameketi darasani na mwalimu wao, wakitazama tarakilishi ambayo mwalimu anatumia kuwafundisha.

Huu ni uuhishaji wa kijana ambaye ameketi na kuvalia shati nyekundu, anaonekana kutumia tarakilishi ambayo ina picha za uuhishaji wa mwalimu anayefunza.

Msichana huyu ambaye ameketi na kuvalia suruali ya samawati na shati nyeupe, anaonekana mwenye kutumia kompyuta ya mkononi.

Chumbani kuna meza nyingi na viti vya rangi nyekundu. Meza hizi zimetengenezwa kwa vyuma. Ukutani kuna tarakilishi iliyotiwa pamoja na mataa yaliyowaka.

Vitanda vitatu vimewekwa kwenye chumba cha malazi. Ni vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa mbao na ni vya muundo wa gorofa yaani vina sehemu ya juu na ya chini ya malazi.

Vitanda vyenye muundo wa ghorofa mbili vimewekwa kwenye chumba. Vitanda hivi hutengenezwa kwa vyuma au hata mbao na vimewekwa migodoro. Hutumika sana sana kwa wanafunzi shuleni.

Sehemu hii ya malazi ina vitanda vitatu vilivyo funikwa kwa blanketi za rangi ya waridi na nyeupe. Lina pazia zenye rangi ya samawati.

Nyumba hii imewekwa kitanda kilichowe kwa kitambaa cha rangi ya kijani kibichi. Kuna kabati la rangi ya kahawia. Ukutani kuna msalaba wa kikatoliki. Miti pia imewekwa ya rangi nyeupe.

Mgonjwa amelazwa, katika kitanda, na kufunikwa kwa blanketi. Amezingirwa na wauguzi, ambao wamevalia koti nyeupe, na vinyago mdomoni, vya rangi ya samawati.

Hapa ni kwenye uwanja wa shule, ambapo, wanafunzi wanaonekana ku, cheza mchezo wa, mpira wa, kikapu, nyuma yao kuna, nyumba, au madarasa ya kusomea, na pia, kuna, magari, ambayo yameegeshwa.

Vitendo viwili vya rangi ya kahawia, vimefunikwa kwa blanketi zenye maua na mto ya rangi nyeupe.

Hivi ni vitanda vitatu, vyenye muundo wa ghorofa, na vimetengenezwa, kwa, mbao, na vyuma, vimewekwa kwenye chumba cha malazi, hutumika sana sana, kwenye shule, kwa, vyumba vya wanafunzi.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, wapo kwenye uwanja, uliopakwa rangi nyekundu, na ya samawati. Wengine wamevalia mavazi ni mekundu, na wengine nyeupe.

Hiki ni chumba cha malazi kilicho na kitanda, meza, pamoja na kiti. Kitanda kimefunikwa na blanketi yenye madoadoa ya rangi ya kijivu na ya samawati, pamoja na blanketi nyingine yenye rangi nyeupe.

Maktaba ni pahali pa wanafunzi kusoma na pia wanaweza kupata vitabu ambazo huwa zimewekwa kwenye rafu. Kuna viti vya kukalia na meza zilizowekwa humo.

Hili ni jumba, lililo pangwa viti vingi vya rangi ya samawati. Linaweza kutumika kwa mikutano, ya wanafunzi ,au ata wanabiashara.

Darasani kumewekwa viti pamoja na meza ambazo hutumika kwa wanafunzi ili kukalia wakati wanaposoma. Pia kuna dawati la mwalimu ambalo anaweza kuketi, pamoja na ukuta wa kuandika.

Maktaba ni pahali ambapo wanafunzi hutumia kusoma, wanapotaka kutumia vitabu mbalimbali. Huwa na rafu zilizopangwa vitabu kulingana na masomo.

Watoto hawa watatu, wanaonekana kutazama picha zilizowekwa, kwenye meza, wamevalia miwani, ya rangi tofauti, mmoja mwenye rangi nyeusi, mwingine nyeupe, na mwingine nyekundu.

Mtoto mischana mwenye ulemavu wa macho anaonekana kufudishwa na mwalimu wa kike kusoma kutumia mikono. Watu wenye ulemavu wa macho waweza kutumia namna hii ili kijiendelesha kimasomo.

Mwanadada huyu ameketi kwenye meza na kuandika kwenye vitabu na pia anaonekana kutumia tarakilishi yake iliyoko mezani, ameketi ndani ya nyumba.

Mtoto mdogo wa jinsia ya kike aliyevalia miwani na nguo zenye rangi ya kijani kibichi. Anaonekana kushika kalamu mkononi huku akichora kwenye kitabu kilichowekwa mezani.

Kinadada, wawili, wanaonekana kuogelea kwenye maji. Mmoja amevalia, kitambaa, au kofia nyeupe, na mwingine, amevalia kofia ya rangi ya samawati.

Watu wawili wenye jinsia ya kike wameketi kwenye meza huku wakitumia tarakilishi. Wameketi pahali ambapo kuna michoro kwenye kuta ya rangi tofauti.

Hawa ni akina dada wawili ambao wanaonekana kuandaa chakula jikoni. Kuna mkate uliowekwa mezani pamoja na mayai. Nyuma kuna ukuta wa rangi nyeupe na pia picha zilizowekwa ukutani.